Huku ni katika soko, pale ambapo wanauza viatu vya aina aina. Biashara ni jambo ambalo linafaa kutekelezwa ili kuendesha taifa letu mbele, na kuasaidia wananchi wote.

Huku ni katika eneo pale ambapo mwananchi yeyote yule anaweza pata maziwa. Biashara huu ama uuzaji wa maziwa ni biashara ambao unafaa kuungwa mkono kwani unahakikisha kuwa kuna chakula cha kutosha nchini na ulipaji wa ushuru nchini unalipwa kwa mbio ama kwa njia inayofaa.

Haya ni manoti, kuna noti ya elfu moja na kuna noti ya mia tano, na manoti hayo yaliweza kutumiwa miaka zilizopita katika taifa letu, kabla ya kubadilishwa kwa picha ya noti haya ya Kenya.

Uku NI chumba cha kuuza magari aina ya ( show room),pahali ambapo mwananchi yeyote Yule aweza kupata gari lake jipya (and) maeneo kama haya yafaa kuongezwa ili kustawisha ununuzi na uuzaji wa magari, katika taifa letu la Kenya.

Hii ni biashara ama ununuzi na uuzaji wa viatu, biashara ambao lafaa kutekelezwa katika taifa letu ili kuimarisha maisaha ya wananchi na hali ya taifa letu.

Unaonekana kuna mnunuzi wa gari na muuzaji wa gari kwani kuna mtu anapatiwa kifunguo cha gari alafu nyuma yake kuna gari nyuma yaek ka inja labda.

Huku ni katika soko ama huku ni kwa mama mboga . Pale ambapo Kuna ndizi , maende , vitunguu na mimea mingine . Serikali ya Kenya unafaa kusaidia wafanyabiashara wote ambao wanaendeleza shughuli kama hizi nchini humu.

Huu ni fomu ambaye kujazwa na wilipo na ushuru katika taifa letu tukufu la Kenya na fomu yenyewe inaitwa kwa lugha ya kimombo take away returns .

Hiyo ni noti ya elfu moja ya nchi tukufu ama ya nchi jamhuri ya Kenya. Noti ambayo ulibadilishwa mwaka uliyopita. Noti yenyewe ilikuwa tu sawa kabisa.

Hapa ni sehemu ambapo huweza kununua gari lako biashara la kuuza na ununuzi wa gari ni biashara ambao lasaidia katika kuimarisha taifa letu la Kenya.

Hio ni gari ya kusafirisha magari mengine. Kunaonekana kuwa kuna magari mengine ambayo yanasafirishwa na gari ambalo la kusafirisha magari kutoka eneo moja hadi eneo lingine.

Hiyo ni noti mpya ya jamuhuri ya Kenya, noti mpya ya 1000 ambayo ilibadilishwa mwaka uliopita .Noti yenyewe inaonekana kuwa sawa kabisa.

Huku ni katika soko la kuuza mapambo haina ya masai pale ambapo waweza kupata mapambo yote ya kitamaduni ya Kimaasai wanapouza hapo.

Huku ni katika kibanda cha mama mboga, kwani kunaonekana kuwa kuna matunda za kila aina. Kuna matunda ya avocado, maembe, machungwa, pia kuna matunda mengineo. Biashara kama huu unafaa kuendelezwa katika taifa letu, ili kuimarisha taifa letu la Kenya.

Huu ni gari wakubeba ama gari ya kusafirisha wateja nchini humu. Magari kama haya yafaa kuongezwa ili kurahisisha kazi ya kusafirisha ama usafirishaji katika taifa letu la Kenya.

Huku ni kwa mama mboga pahali ambapo waeza kupata chakula chochote kile kama vile vitunguu, nyanya, pilipili hoho, dania pia kuna matunda na sukuma wiki.

Haya ni malenge .Ukulima wa malenge ni ukulima ambao unafaa kuungwa mkono na kila mtu nchini humu, kwani mimea haya ya malenge husaidia katika afya zetu kwani husaidia katika shida za macho na maneno mengine kama vile vitamins .

huku kuna kaa kwa mama mboga kwani kuna mimea za aina zote mboga za haina zote kama vile mandizi, nyanya na mimea mengine. Biashara kama hii unafaa kuungwa mkono na kila mtu kwani ni biashara mzuri sana.

Huku kunakaa kama kwenye maegesho ama pale ambapo mtu anaweza kuegesha gari lake. Maeneo kama haya yanafaa kujengwa mjini humu kwani pale ambapo mtu anaegesha gari yake huwa analipa ushuru fulani hili gari lake lijungwe.

Huu ni noti la elfu moja la taifa letu la Kenya. Noti yenyewe ulikuwa unatumiwa mwaka ama miaka zilizopita, baadaye ulibadilishwa.

Biashara ama uuzaji wa nguo; biashara ambayo inafaa kuungwa mkono na wananchi wote pia na serikali yetu kwani ni mojawapo ya biashara ambazo zinasaidia nchi yetu katika kulipa ushuru.

Haya ni magurudumu ambayo yako tayari kuuzwa ama ambayo yako sokoni. Biashara kama hizi ni maswala ambazo zinafaa kutekelezwa na serekali yetu kuu wa taifa hii ya kenya.

Hapo ni sehemu ya kununua ama sehemu ya kuuza maziwa na muhudu, ama kuna mtu ambaye anaonekana kuwa anauza maziwa hapo, maziwa sawa kabisa.

Huku ni katika soko ama kibanda cha mama mboga, paonekana kuwa kuna mimea kama vile mahindi, karoti, nyanya, viazi pia paonekana kuwa kuna ndizi na mimea zingine.

Biashara ya ununuzi na utuzaji wa viatu ni biashara ambayo unafaa kuungwa mkono kwani biashara hii inaakikisha kuwa taifs letu linaendeles na shughuli zake kwani ulipaji wa ushuru inasaidia kujenga taifa.

Huu ni katika duka wa uwekezaji ama mahali pale ambapo mwananchi yeyote ule aweza kutoa pesa zake zilizoko kwenye laini ama kudeposit ama kueka pesa zake ambazo, yanafaa kuekwa kwenye simu yake ili aweze kutuma pahali popote ule.

Haya ni magari ambayo yako kwenye soko. Serikali yetu ya Kenya mnafaa kuimarisha ununuzi na uuzaji wa magari ili kusaidia wananchi wanaponunua ama wanapouza magari yao.

Hapo ni duka ambalo linajulikana kama mpesa, mahali ambapo unaeza kuweka pesa zako pia unaweza toa pesa zako ambazo ziko kwenye laini.

Hayo ni magari ambayo yanaonekana kuwa yanauzwa kwani ni magari mpya. Magari yenyewe ama ununuzi au uuzaji wa gari, magari ni biashara ambayo inafaa kuendelezwa katika nchi yetu ya Kenya.

Huu ni gari wa kubeba wanaabiria, gari ambalo linatumiwa sana sana katika biashara ya kusafirisha wateja ama wasafiri kutoka eneo moja hadi eneo lingine.

Huku ni katika mazingira ya soko, ama pale ambapo mwananchi yote ule wa kenya, waweza kupata chochote kile anachokitaka. Wananchi wote wanafaa kufunswa umuhimu wa biashara ama umuhimu wa ununuzi na usajili wa mali ama bidhaa kama hii.

Huo ni duka ambao hujulikana sana kama mpesa, pale ambapo waweza kuwekelea ama kudiposit, zako ama waweza kutowa pesa zao hapo.

Kunaonekana kuwa kuna picha ya baskeli, mlango ambao umeandikwa mpesa na sehemu ama sehemu ambao waweza kutoa pesa katika simu yako ama kuweza kudeposi .

Huku ni katika duka kuu ambao wajulikana kwa lugha ya kizungu kama supermarket maeneo kama haya yafaa kujengwa nchini humu ili kuhakikisha kuwa biashara zote nchini humu zinaendelezwa kwa njia unaofaa.

Huu ni biashara au ununuzi na uuzaji wa viatu. Biashara ambayo unasaidia katika kuimarisha nchi yetu kifedha.

Hii ni noti, mbya la taifa letu la Kenya, noti ambalo, ulipadilishwa, miaka silisopita, na, serekali yetu ya Kenya unafaa, kutafuta mbinu ama, njia ambaso, wanainji wanawesa kupata, manoti ama, pesa kwa wi.

Huku ni kwenye soko pale ambapo waweza kupata chochote ambacho kileunacho kitaka. Kuna nyanya kuna aina zote za mbegu ama za mimea ambazo twahitaji katika kila siku hasa maisha zetu. Biashara kama hii apa waedelezwa mjini humu.

Haya ni manguo ambazo zauzwa sokoni. Biashara kama hii inafaa kuungwa mkono na wananchi nchini humu kwani biashara kama haya waendeleza nchi yetu katika maneno ama katika shughuli zote nchini.

Huku ni katika duka aina ya supermarket pale ambapo mwananchi yeyote yule aweza kupata chochote kile anachoitaka ili kuendeleza maisha yake ya kawaida, maduka kama haya yafaa kujengwa nchini humu ama yafaa kuongezwa.

Hiyo ni duka la kuuza maziwa ambapo pale wateja hupata maziwa yao ya kununua. Picha yenyewe yaonyesha kuwa kuna muuzaji wa maziwa ambaye anahudumia wateja wake.

Hapo ni soko la mimea ambao waonyesha aina yote ya mimea kama vile miharangwe, na mimea zingine mno, yaonekana kuwa mazao hayo yako tu sawa kabisa. Alafu kuna wanabiashara ambao wanaendelesha shughuli zao za biashara na wanunuzi na wengine wao.

Hiyo ni gari ya kubeba magari ya kusafirisha magari mengine labda kutoka Mombasa ama kusafirisha kutoka jiji moja hadi jiji jingine pale ambapo wanunuzi wataipata kwa urahisi bila matatizo yoyote ya usafiri.

Huo ni picha. Picha ambayo umeonyesha soko ambapo wanauza mimmea kama vile viazi, mahindi , karoti, nyanya, mipera, matunda mengine kama vile ndizi na matunda yenyewe. Biashara yenyewe inaonekana kuwa mzuri kwani kuna wateja wengi na bidhaa mingi ambazo zinauzwa.

Picha yenyewe yaonyesha gurudumu la gari ambalo linaoshwa ama linafanyiwa usafi. Magurudumu ambayo yameonyeshwa hapo ni manne. Kuosha gurudumu hivo yaleta, ni pesa mingi ama inafaa kutumia pesa ambapo mtu mwenye ataosha atalipwa na kupata pesa za kuendeleza maisha yake.

Hii ni picha ya picha ya market ambayo huonyesha aina za mimea kama vile viazi, mahindi, karoti, nyanya, ndizi, cabbage , pilipili hoho na matunda mengineyo. Biashara yenyewe yaonekana kuwa biashara nzuri kwani kuna wateja wengi.

Hayo ni mimea ama chakula, ni viazi na viazi vitamu sweet potatoes ,yanaonekana kuwa yanauzwa ama kuna muuzaji hapo. Inaonyesha biashara na chakula ambacho yaweza kuliwa ambazo ziko humu kwetu Kenya .Chakula hicho ni chakula kitamu.

Hiyo ni gari cha gari la watu ambao wameungana kama financial service ili kupea watu mkopo ili kujikimu ama kuendeleza biashara zao vilevile vizuri bila matatizo yoyote.

Hiyo ni gari aina ya G-wagon, gari mzuri, serikali yetu ya kenya yafaa kuleta magari mengi kama haya, kwani hii inafanya uchumi yetu kuendelea sawasawa na taifa kusonga mbele vizuri bila matatizo yeyote.